Kompyuta ya mezani imewekwa juu ya dawati la mbao; pembeni kuna kipanya, kibondi, na vifaa vya kusikizia vilivyowekwa juu ya skrini. Mandhari ya nyuma ina uzio wa mbao yakijani. Vifaa hivi vinaweza kutumika kwa mafunzo ya kidijitali, kazi za ofisini, au mawasiliano ya mtandaoni katika mazingira ya kielimu au kazi.

Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa mstari ndani ya chumba chenye ubao mweupe ukutani sakafu imetengenezwa kwa marumaru nyekundu, mandhari hii inaashiria mazingira ya darasani ambapo wanafunzi hukaa kujifunza au kufanya mtihani katika taasisi ya elimu.

Meza yenye vifaa viwili vya kompyuta a mezani imepangwa kwa mpangilio wa kazi. Kila kifaa kina skrini, kibodi na kipanya vilivyounganishwa. Juu ya meza yapo mafaili yenye jalada michoro ya rangi pamoja na karatasi. Madhaari inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa utaratibu.

Wanariadha wamesimama wakiwa na furaha baada ya mashindano, wamevaa mavazi ya michezo na vipofu wawili wana barakoa za macho, waongozaji wao wamesimama pembeni wakiwa wameshikana mikono nao, wote wana tabasamu kubwa usoni, wakiashiria mshikamano na ushindi, mandhari inaashiria uwanja wa mashindano ya kimataifa ya michezo maalum.

Mtu maevaa shati lililoandikwa Kenya akiwa kwenye mashua, akiwa makini na mwenye malengo. Tukio hili linaweza kuhusishwa na mafunzo au mazoezi ya vitendo kwa mazingira ya kielimu au michezo.

Majengo ya shule yamejengwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa yamepambwa kwa picha za kielimu ukutani. Mbele ya madarasa, ua dogo la maua na nyasi za kijani zimepandwa, zikitoa mandhari ya kuvutia. Mazingira haya yanaonyesha mazingira bora ya kujifunzia na kukuza maarifa.

Kitabu kimewekwa juu ya meza ya mbao. Jalada lake lina maandishi ya rangi ya njano na picha za watoto wa kike na wa kiume wakihusika na shughuli mbalimbali. Ni cha kufundisha tabia njema, usalama na afya kwa watoto wadogo. Vifaa vya namna hii huimarisha maadili na uelewa wa kiafya mashuleni.

Madawati yamepangwa darasani. Moja lina daftari na kalamu juu yake. Ukuta wa nyuma una bango la kielimu lenye maandishi na michoro.

Maandishi yanayoelezea shirika linalowahudumia watoto wasiosikia yanaonekana kwenye bango lililopambwa kwa mipira ya rangi na bendera ya taifa. Mandhari ni ya kusherehekea au kuhamasisha jamii kuhusu elimu maalum. Mazingira haya yanaashiria juhudi za kuendeleza haki na usawa katika elimu kwa watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Kitabu kimewekwa juu ya kitabu kingine na jalada lake lina michoro ya watoto wakicheza kuruka kamba kwenye uwanja wa kijani. Kimeandikwa kwa lugha ya kifaransa na kinahusiana na darasa la msingi. Vifaa vya aina hii husaidia wanafunzi kujifunza lugha za kigeni kwa njia ya burudani na picha za kuvutia.

Mwanariadha wa kike anaskuma baiskeli ya walemavu kwenye uwanja wa mbio usiku, akiwa amevalia mavazi ya michezo na kuonyesha juhudi na umakini mkubwa.

Kitabu lina jalada linaloonyesha michoro ya maua na majani ya kijani pamoja na maandishi ya kielimu, kurasa zake zimechoka zikiashiria matumizi ya muda mrefu, vifaa hivi vya kujifunzia vinasaidia wanafunzi kukuza ujuzi wa lugha asa katika masomo ya awali ya shule ya msingi au madarasa ya kati.

Rafu ya mbao imegawanywa katika sehemu mbalimbali zenye faili na boxi ya rangi tofauti. Baadhi ya mafaili yamepangwa kwa utaratibu mengine yakiwa yamehifadhiwa kwa wima au kwa mlalo. Mpangilio huu husaidia katika kuhifadhi kwa nyaraka kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kuimarisha mazingira ya kujifunzia au ya ofisini.

Majengo meupe yenye paa la bati yamezunguka ua wenye nyasi kavu na mistari ya mimea iliyopangwa vizuri. Kuta zimepambwa na michoro ya wanyama kama twiga, tembo na kifaru, ishara ya mazingira ya kujifunzia watoto. Mazingira ni tulivu yakifaa kwa shughuli za kielimu na malezi ya awali.

Bango la elimu linaonyesha ujumbe wa kushirikiana na tofauti ya kutumia mkono wa kushoto na wa kulia kuandika likiwa na rangi angavu na michoro ya kuvutia.

Mchezaji ameketi kwenye mchanga baada ya kuruka kwenye uwanja wa riadha ulio na viti vingi vya rangi, amekunja goti moja, huku mkono mmoja ukiwa ardhini, mazingira yanadokeza mafunzo au mashindano ya mchezo wa kuruka kwa mbali, yakihusisha elimu ya michezo na ukuzaji wa vipaji vya vijana au wanafunzi.